Ngo'mbe wanakamuliwa kutumia mashine, ambazo zina kamwa au ng'ombe kwa utaratibu, naona mashine mbili kufikia sasa.

Mtu mmoja kasimama kando ya mgomba wa ndizi, mgomba ambao una ndizi lililoiva , ndizi ambali limeshikiliwa na anaonekana kuwa mkulima ataka kulivuna.